Wanawake wa tatu wa rika sawa wameketi huku wawili wakiwa wanashona kwa kutumia mashine za cherehani na mmoja wao aliyeketi katikati yao akiwa anaangalia kwa umakini elimu hiyo anayopatiwa na rafiki yake.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wanawake wakiwa wameketi kwenye viti huku wakiwa wameshika nyuzi pamoja na sindano, ikiashiria mafunzo ya ushonaji kwa watu wazima.

Kundi la wanawake wameketi kwa muundo wa kuzunguka meza ndani ya chumba kisafi na cha kisasa, wakiashiria wanajadili jambo fulani ili kuweza kuongeza maarifa yao ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Kundi la wanawake baadhi yao wakiwa na watoto wadogo wameketi wakimsikiliza mwalimu ama mtoaji huduma za afya aliyesimama mbele yao, ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi mahususi kwa watu wazima hususani wanawake wenye watoto wadogo.

Eneo la nje, likiwa na vijana wanne wa kiume waliosimama, mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta pamoja na vifaa mbalimbali vya kiteknolojia, wakijaribu kuunganisha na kutengeneza ama kufanya jaribio la kiteknolojia, likiashiria mafunzo yanayopatikana kwa vijana hao.

Wanawe watatu wa lika sawa wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na karatasi nyeupe ikiwa na maswali ama maelezo na wameshika kalamu kwa ajili ya kujaza mtihani huo. Jambo linaloonyesha kupimwa kwa uelewa kwa yale waliojifunza darasani.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanawake wameketi kwenye viti vya plastiki Kwa muundo wa duara, wakiwa wanajadili jambo fulani ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyorasmi kwa watu wazima. Nyuma yao kukiwa na ubao uliokuwa na maandishi yaliyoandikwa Kwa chaki nyeupe.

Ndani ya darasa lenye watu wazima walioketi wakiangalia mbele wakiwa wanapiga makofi kuashiria kumpongeza mmoja wao au mwalimu anaezungumza mbele. Ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyorasmi kwa watu wazima katika jamii.

Ndani ya chumba, kundi la watu wazima wameketi kwa kuzunguka meza, wakijadili jambo fulani. Huku juu ya meza hiyo kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari pamoja na simu zinazowasaidia kutafuta baadhi ya mambo mtandaoni ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima.

Kundi la watu wazima wanafunzi wa chuo wameketi katika ukumbi ulio wazi, wakiwa na karatasi za maswali juu ya meza zao; wakifanya mtihani kwa utulivu ili kuweza kupima uelewa wao wa yale waliyofundishwa na walimu wao.

Ndani ya darasa kuna watu wazima wa rika tofautitofauti wamevaa nguo nadhifu, huku wakiwa wanajadili jambo fulani linalohusiana na kuelimishana mambo kadha wa kadha ya maisha.

Ndani ya chumba maalumu na cha kisasa, kuna kundi la wanafunzi hususani wanawake wa rika sawa wameketi, huku juu ya meza yao kukiwa na vitabu, karatasi, pamoja na kalamu, wamekaa kwa muundo wa kujadili jambo fulani, kiashirio cha upatikanaji wa elimu isiyo rasmi katika eneo hilo.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya darasa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa na mbao, huku juu ya madawati hayo kukiwa na madaftari kwa ajili ya kuandika yale wanayofundishwa darasani na mwalimu wao.

Mwanamke mmoja aliyembeba mtoto mdogo mgongoni na kumfunga na khanga amesimama mbele ya darasa akiwa anaelezea jambo katika karatasi kubwa nyeupe yenye maelezo darasani; ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ili kuweza kuongeza uelewa na maarifa yao.

Kundi la watu wazima walioketi kwenye viti vya plastiki ya rangi ya bluu, wakiwa wanaume kwa wanawake wakijadili jambo fulani huku wawili wao walioshikiria karatasi nyeupe wakinukuu yale wanayojadili ikiashilia elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kujifunzia, wameketi kwa kuzunguka meza ambayo juu yake imewekewa karatasi mbalimbali, wakijaribu kutengeneza michoro ya kuvutia. Ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima.

Ndani ya ukumbi maalum kuna kundi la watu wazima wanaojadili masuala mbalimbali kwa ajili ya kupata uelewa na kuongeza maarifa. Wamesimama wakizunguka meza, huku juu ya meza hio kukiwa na karatasi kubwa yenye maandishi pamoja na kompyuta mpakato kwa ajili ya kuongeza maarifa mtandaoni.

Ndani ya darasa la kisasa lenye mpangilio mzuri na nadhifu, kuna wanafunzi wa rika tofautitofauti hususani watu wazima, wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na vitabu na madaftari kwa ajili ya kujisomea; ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima katika eneo hilo.

Kundi la watu wazima wamesimama na wawili wao wameketi, wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza, inayotumika kwa ajili ya mafunzo, ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa kutumia vyombo vya kisasa, ili kuweza kurahisisha utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Kundi la watu wazima waliyovalia majiho ya rangi nyeusi pamoja na kofia zake wamesimama wakipiga picha ya pamoja, kuaashiria wanasheherekea mahafali kwa ajili ya kuhitimu elimu waliyoipata.

Kundi la vijana wa kiume wameketi kwa umbo la duara wakimsikiiza kwa makini mwalimu wao ndani ya darasa. Nyuma yao kuna ubao mweupe wenye maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu nyeusi, ikiashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa vijana wakiume katika eneo hilo.

Kundi la watu wazima (wanawake kwa wanaume) wa rika tofautitofauti wameketi ndani ya darasa kwa umbo la duara. Huku baadhi yao wakiwa na kalamu na madaftari kwa ajili ya kuandika yale wanayojadili. Ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Ndani ya darasa la kisasa lenye madawati mazuri na ya kuvutia, kuna wanafunzi wa rika sawa wameketi huku juu ya meza yao kukiwa na kompyuta mpakato, vitabu, simu; wanazozitumia kwa ajili ya kutafuta ama kuongeza maarifa kupitia mtandao na wengine wakinukuu yale wanayoandika. Ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima.

Kundi la wanaume wamesimama wakizunguka meza yenye chati kubwa nyeupe, wakiwa wanaandika maelekezo mbalimbali waliofundishwa darasani huku nyuma yao kukiwa na wengine wanajadili jambo fulani, ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima katika eneo hilo.

Wanawake watatu wa rika sawa wameketi darasani, wakiwa wameshika kalamu na juu ya meza zao, kukiwa na karatasi pamoja na madaftari kwa ajili ya kuandika yale wanayo jifunza huku wamevaa fulana zenye maandishi ya kufanana.

Ndani ya chumba maalumu ya kujifunzia kwa vitendo, kuna kundi la wanafunzi waliovaa sare zenye rangi ya kahawia wakifanya majaribio kwa vitendo juu ya mambo mbalimbali waliyojifunza darasanii. Huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali na nyaya kadha wa kadha kwa ajili ya kuwawezesha kujifunza

Ndani ya maktaba ya kisasa iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu, huku kukiwa na meza pamoja na viti kwa ajili ya wanafunzi kuketi na kujisomea humo. Kuna wanafunzi watatu walioketi kwa utulivu wakisoma na kuongeza maarifa. Ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima katika mazingira mazuri.

Kundi na watu wazima hususani wanawake waliovalia mavazi tofautitofauti wakiwa ndani ya darasa, wanawake hao wa rika tofauti wameketi kwenye madawati ya mbao juu ya meza zao kukiwa na madaftari wanayotumia kunukuu kile kinachofundishwa darasani hapo.

Kundi la watu wazima wameketi ndani ya darasa, huku juu ya meza yao kukiwa na karatasi na daftari pamoja na kalamu, na mmoja wao anaandika kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao; ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima.

Ndani ya ukumbi uliopangwa vizuri na kuvutia, kuna kundi la wanafunzi wameketi wakisikiliza kwa makini kile kinachofundishwa na mwalimu wao. Wanafunzi hawa wamevaa fulana za rangi nyekundu huku wakifundishwa kwa kutumia vifaa vya kisasa ili kusaidia na kurahisisha utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika la watu wazima wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, huku juu ya dawati zao kukiwa na vitabu pamoja na madaftari wakitumia penseli kuweza kuandika. Ikiashiria ni mafunzo ama elimu isiyo rasmi inayotolewa kwa watu wazima.

Ndani ya darasa la kisasa na zuri, kuna wanafunzi watu wazima walioketi kwa kuzunguka meza, wakijadili jambo husika kwa kuchangia hoja mbalimbali huku juu ya meza zao kukiwa na karatasi kwa ajili ya kunukuu na kurejelea yale wanayozungumza.

Wanawake wawii wa rika sawa waliovaa nguo nzuri nadhifu wameketi. Huku juu ya meza zao kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, vitabu ikionyesha wanajadili jambo ambalo wameliona kwenye mtandao ili kuweza kuongeza maarifa na uelewa wa jambo fulani.

wanaume wawili waliosimama katika eneo la nje lenye nyasi fupi kijani kibichi, huku mmoja wao aliye vaa shati jeupe akishikilia kitabu akimwelekeza mwenzie aliyesimama pembeni yake ikiashiria elimu anayo mpatia kijana huyo.

Kundi la wanafunzi wakiwa wameketi katika viti pamoja na madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa lililopangwa vizuri na la kisasa, wakimsikilza mwalimu wao aliyesimama mbele na kuandika yale ambayo anawaelezea katika madaftari yao, ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima katika eneo hilo.

Kundi la watu wazima hususani wanawake wa rika tofautitofauti wameketi darasani kwenye madawati, wamevalia fulana zinazofanana huku juu ya madawati yao kukiwa na madaftari na vitabu. Ikionyesha wanapata mafunzo ya elimu ya watu wazima ndani ya darasa hilo.

Kundi la wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wameketi kwenye viti, huku juu ya meza yao kukiwa na kompyuta mpakato, pamoja na daftari; wanalotumia kuandika yale wanayojifunza. Pembeni yao amesimama mwalimu anayewaelekeza jambo fulani ikiashiria wanafurahia na kuelewa wanachoelekezwa.

Ndani ya darasa la kisasa lililopangwa vizuri na kuvutia, kuna kundi la watu wazima wamekaa wakiizunguka meza wakiwa wanajadili, huku nyuma yao kukiwa na wanafunzi wengine wameketi wakijisomea kibinafsi. Hii inaashiria ni eneo linalotoa elimu na ususi kwa watu wazima kupitia vifaa vya kiteknolojia.

Ndani ya chumba maalum, ijulikanayo kama Maabara ya somo la Tehama na Teknolojia, wanafunzi mbalimbali wameketi wakitumia kompyuta, huku mmoja ya walimu akiwa karibu na wanafunzi kwa ajili ya kuwaelekeza ikiashiria mafunzo ya teknolojia kwa watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wameketi huku mbele yao kukiwa na ubao mweupe wa kisasa wenye maandishi mbalimbali, pamoja na michoro ya saa ikiashiria mafunzo ya namna ya kusoma saa kwa wanafunzi hao.

Kundi kubwa la watu wazima wanawake kwa wanaume wa rika tofauti tofauti wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na chupa za maji, madaftari pamoja na kalamu wanazotumia kuandika kile wanachosikiliza. Muundo ama mpangilio wa ukaaji wao unaashiria wako kwenye mkutano unaotoa elimu ama mafunzo yasiyo rasmi kwa watu wazima.

Ndani ya ukumbi ikiashiria tukio la mahafali, huku mwanafunzi aliyehitimu akipatiwa cheti kutoka kwa mgeni rasmi na kupata picha ya pamoja. Ikiashiria ni chuo kinachotoa elimu ama mafunzo mbalimbali kwa watu wazima.

Kundi la wanafunzi wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye ukuta wa rangi ya kijani, wakimsikiliza mwalimu aliesimama mbele yao wakiwa na kalamu na karatasi wengine madaftari kwa ajili ya kuandika yale wanayojifunza.

Ndani ya shamba kubwa lililopandwa mazao ya mbogamboga yenye rangi ya kijani kibichi, kuna kundi la wanawake wakiwa wamesimama, wakiwa wameshika madaftari na kumsikiliza mtaalamu wa masuala ya kilimo; ikiashiria upatikanaji wa elimu kuhusiana na masuala ya kilimo katika jamii hiyo kwa watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu cha kisasa kuna kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wanawake wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na simu kubwa wanazotumia kujifunzia, huku wataalamu pamoja na waalimu wakiwapa mafunzo; ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima.

Kundi la wanaume wakiwa wamesimama kwa umbo la duara wakiwa wanajifunza kwa vitendo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao. ikiashiria elimu isiyo rasmi kwa watu wazima katika eneo hilo.

Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi, wakizunguka meza. Huku juu ya meza kukiwa na karatasi, kalamu, madaftari, pamoja na vitabu wakiwa wanajadili jambo fulani. Ikiashiria elimu kwa ajili ya watu wazima.

Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake wa rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya darasa wameketi kwenye viti huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari, chupa za maji pamoja na kompyuta mpakato, kiashiria wanapata elimu au mafunzo maalumu.

Eneo tulivu ndani ya jengo lenye meza na madawati huku watu kadha wa kadha wameketi wakiwa na kompyuta mpakato madaftari na karatasi kwa ajili ya kuyaandika yale wanayojifunza kupitia mitandao.

Ndani ya chumba kisafi na kilichopangwa vizuri, kuna kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wameketi kwa utulivu, huku juu ya meza yao kukiwa na kompyuta mpakato wanazotumia kwa ajili ya kusomea kwa kutafuta maelezo mbalimbali kupitia mitandao, ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wa rika tofautitofauti, wengi wao wakiwa ni watu wazima wameketi kwa makundi kadha wa kadha; huku juu ya meza zao kukiwa na vitabu, madaftari pamoja na kalamu wanazotumia kwa ajili ya kuandika yale wanayojifunza; ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Ndani ya darasa la kisasa kuna wanafunzi watu wazima walioketi wakiwa wanamusikiliza mwalimu anayewafundisha. Wanafunzi hao wamevaa nguo nadhifu na za kupendeza huku mmoja wao akiwa na kompyuta mpakato na wengine simu za kuweza kunukuu yale wanayojifunza.

Ndani ya ukumbi mkubwa na wa kisasa kuna kundi kubwa la wanafunzi wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na kalamu, madaftari na vitabu kwa ajili ya kuandika kile wanachosikia kutoka kwa walimu wao, ikiashiria ni eneo linalotoa elimu kwa watu wazima.

Kundi la kina mama, wengi wao wakiwa na watoto wadogo, wameketi wakimsikiliza mhudumu wa afya. Ikiashiria utoaji wa elimu ya afya, kwa ajili ya mama na watoto ikitolewa kwa jamii hiyo. Ili kuweza kuwalinda dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Kundi la watu wazima waliovaa mavazi yenye rangi tofautitofauti, wakiume na wa kike wameketi darasani wakiwa wanamsikiliza mwalimu anaewafundisha mbele ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima huku wakiwa na madaftari kwa ajili ya kuandika yale wanayofundishwa.

Kundi kubwa la watu wazima waliohudhuria sherehe ya maafali; huku mwanafunzi aliye valia joho lenye rangi nyeusi pamoja na kofia, anapiga picha na mgeni rasmi akikabidhiwa cheti; nyuma yake kuna mwanafamilia pamoja na wahitimu wengine.

Eneo la nje lenye miti na nyasi fupi za kijani, kundi kubwa la watu wazima wameketi chini wakimsikiliza mwanaume mmoja aliyesimama katikati yao, jambo linaloashiria elimu ikiwa inatolewa kwa watu hao wazima juu ya jambo fulani.

Ndani ya chumba kizuri kuna kundi la watu wazima waliokusanyika wakizunguka meza. Huku juu ya meza yao kukiwa na karatasi kubwa ambapo mmoja wao ameshika kalamu akiwa anaandika, jambo linaloashiria wakijifunza kwa pamoja; huku nyuma yao kukiwa na meza pamoja na kompyuta.

Kundi la watu wazima wameketi darasani wakiwa wanafanya mitihani kwa utulivu iliyokusudiwa kupima uelewa wao juu ya mambo waliyofundishwa wakiwa darasani na walimu wao.

Kundi la wanaume wamesimama ndani ya darasa, wakiwa wanajadili jambo fulani ambalo mwalimu anawasimamia, ili kuweza kupima uelewa wao. Mbele yao kuna karatasi kubwa nyeupe imebandikwa, ikiwa na maelekezo ya namna ya kupima uelewa wao.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wameketi ndani ya darasa kwenye meza na viti vilivyoundwa ama kutengenezwa kwa mbao. Juu ya meza zao kukiwa na madaftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kunukuu kile kinachofundishwa darasani hapo.

Ndani ya darasa la kisasa kuna kundi la watu wazima waliyoketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, nyuma ya darasa hilo kuna rafu iliyopangwa vitabu vya kujifunzia na kuweza kuongeza uelewa kwa wanafunzi hao. Wanafunzi wameketi wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la wanawake, na watu wazima wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Kiko kitabu juu ya meza zao kusoma au kufuatilia, wakiwa wameshika kalamu wakiandika yale wanayofundishwa ubaoni ikiashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima hususani wazee.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima wakiwa wanapata elimu, mbele yao amesimama mwalimu wa kiume anamwelekeza jambo mwanafunzi kwenye karatasi yake nyeupe, aliyoandika yale aliyojifunza darasani hapo.

Ndani ya darasa la kisasa lenye viti vya plastiki na meza zilizotengenezwa kwa mbao, kuna mwanamke mmoja aliyeketi juu ya meza yake akiwa na daftari pamoja na kitabu anachotumia kusoma; nyuma yake kuna kijana mmoja aliyeketi, ikiashiria kwamba wanajisomea ili kuongeza maarifa.

Kundi la wanafunzi wa rika la watu wazima wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na chati nyeupe ndefu na karatasi za kahawia zenye michoro mbalimbali, kuashiria mafunzo ya namna ya kuchora yakiendelea darasani hapo.

Ndani ya ukumbi kuna wanafunzi wengi waliovalia mavazi tofautitofauti wameketi kwenye viti vya plastiki, huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao ikiashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu chenye kompyuta, kuna kundi la watu wazima wanaopata mafunzo ya namna ya kutumia kompyuta, huku mwalimu wao akiwa anawaelekeza kwa ukaribu, jambo linaloashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, kwa kutumia vyombo vya teknolojia na vya kisasa.

Kundi la wanawake wa kimasai, wakiwa wameketi darasani kwenye viti vyeupe vya plastiki. Wakiwa na mbao za kuandikia kwa kutumia chaki. Wakiwa wameandika irabu, ikiashiria mafunzo ama elimu ya watu wazima, inayotolewa shuleni hapo.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti na wengine kwenye madawati, huku wakiandika kile ambacho mwalimu amefundisha na kuandika kwenye ubao mweupe uliopo mbele ya darasa, ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima ili kuongeza maarifa na elimu kwao.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi wameketi wakiwa wana madaftari pamoja na kalamu juu ya meza zao kwa ajili ya kuandika yale wanayo jifunza kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama katikati yao, ikiashiria upatikaji wa elimu ya watu wazima katika mazingira ya kuvutia yanaweza kumsaidia mwanafunzi kuelewa.

Kundi la wanafunzi waliyoketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa la kisasa wamevalia masweta ikiashiria wako katika mandhari yenye baridi, huku mwalimu wao aliyesimama mbele akimuelekeza mmoja wa mwanafunzi kwa makini.

Kundi la wanawake wawili wakiwa wamevalia sare za shule, wakipewa mafunzo ya ushonaji kwa kutumia mashine za kushona na "tape" kwa ajili ya kuchukulia vipimo, hii ikiashiria upatikanaji wa elimu ya vitendo ya kushona kwa watu wazima.

Mwanamke mmoja ambae ni mwanafunzi anaandika ubaoni kwa kutumia chaki, huku mwalimu wake amesimama pembeni akiangalia kwa ukaribu kile anachokiandika mwanafunzi huyo, anaejifunza herufi pamoja na nambari kuashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja wameketi wakisoma kwa pamoja, juu ya meza yao kuna daftari na kalamu ya kunukuu kile wanachokisoma huku wakijifunza kwa kutumia vitendea kazi mbalimbali ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Vijana wawili wa rika sawa wameketi kwa utulivu wakiwa wanajadili jambo fulani, juu ya meza yao kuna biblia pamoja na vitabu wanavyotumia kunukuu yale majadiliano wanayojadili, ikiashiria upatikanaji wa elimu ya dini ya kikristu katika eneo hilo.

Wanafunzi wakiwa ndani ya darasa la kisasa wameketi kwenye madawati kwa utulivu na kwa mpangilio maalumu. Wanafunzi hawa wa rika la watu wazima wanafanya mtihani uliondaliwa mahsusi ili kupima uelewa wao juu ya yale waliyofundishwa na waalimu wao darasani.

Ndani ya darasa la kisasa lenye madawati yenye rangi nyeupe kuna wanafunzi kadha wa kadha huku mwanafunzi mmoja wa kike ameshikilia kompyuta mpakato kwa ajili ya kusomea.

Wasichana wawili waliovalia sare za shule wakiwa wanapewa mafunzo ya ushonaji kutoka kwa walimu wawili waliopo katikati yao, kwa kutumia tepu ya kamba kwa ajili ya vipimo na mashine ya cherehani kwa ajili ya kushona. Jambo linaloashiria upatikanaji wa elimu ya vitendo kwa watu wazima.

Wanawake wawili wa rika moja wakiwa ndani ya jengo maalumu wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na vitabu, karatasi na madaftari ikiasiria wanajifunza. Hali ya upatikanaji wa elimu kwa watu wazima.

Ndani ya darasa wanafunzi wameketi wengi wao wakiwa ni watu wazima wamevalia nguo za nyumbani wakiandika kwa kutumia penseli katika karatasi nyeupe ikiashiria kuwa wanafanya mtihani kwa ajili ya kuweza kupima uelewa wao wa yale waliyofundishwa darasani.

Wanaume na wanawake wa rika tofauti wameketi ndani ya darasa la kisasa, huku juu ya meza zao kukiwa na kompyuta mpakato, maji, vitabu pamoja nakaramu wanavyo vitumia kuandika yale wanayojifunza kutoka kwa walimu wao waliopo mbele ya darasa, ikiashilia upatikanaji wa elimu kwa watu wazima katika mazingira nadhifu na safi.

Mwanamke mwenye tabasamu zuri, akiwa amevalia fulana yenye rangi nyeusi amesimama ndani ya maktaba iliyojaa rafu zenye vitabu mbalimbali, akiangalia kwa umakini kitabu anachotaka kusoma kwa ajili ya kuongeza maarifa na uelewa.

Wanaume wawili ndani ya ukumbi wenye sakafu nzuri, wameweka chati nyeupe chini yenye mchoro pamoja na maua, ikiashiria jambo flani wanalojifunza kwa vitendo.

Mwanaume mmoja aliyeketi pembezoni mwa wanawake wawili huku wakiwa na kompyuta mpakato juu ya dawati lao. Mwalimu anawaelekeza kwa makini jambo fulani ambalo linaonekana kwenye kompyuta hiyo. Huku nyuma yao kuna bodi iliyobandikwa karatasi zenye maelekezo ya rangi nyeupe.

Kundi la watu wazima wamesimama katika mstari wakiwa wameshika vyeti vyao na kupata picha ya pamoja, ikiashiria kuwa wamehitimu katika mafunzo ama elimu waliyokuwa wakipata. Jambo linaloashiria upatikanaji wa elimu ama mafunzo kwa watu wazima katika jamii hiyo.

Ndani ya darasa, makundi ya wanafunzi wakiwa wameketi wakiandika kwa makini kile ambacho walimu wao wamewafundisha kwenye ubao mweupe uliopo mbele. Ikiashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima katika eneo hilo.

Ndani ya ukumbi wa kisasa uliopangwa vizuri kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, huku juu ya meza zao kukiwa na vitabu pamoja na madaftari wanayotumia kuandika yale wanayojifunza kwa kuongeza maarifa ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima eneo hilo.

Kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa ni watu wazima wameketi ndani ya maabara wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele. Huku juu ya meza zao kukiwa na vyombo na vitendea kazi mbalimbali kwa ajili ya kuwawezesha kufanya majaribio mbalimbali ya kisayansi.

Ndani ya chumba cha kisasa chenye kompyuta nyingi, kuna kundi la wanafunzi wameketi wakitumia kompyuta hizo, huku walimu ama wataalamu wakiwapatia mafunzo mbalimbali ya namna ya kutumia kompyuta hizo, ama masomo yanayohusiana na teknolojia.

Mama mtu mzima akiwa ameketi kwenye dawati la mbao; sehemu ya nje ya mazingira, huku juu ya dawati lake kukiwa na kitabu chenye michoro pamoja na nambari ikiashiria mafunzo ya kusoma na kuhesabu kwa watu wazima.

Ndani ya ukumbi mzuri wa kisasa wenye viti na madawati kuna kundi la watu wazima wanaopatiwa elimu, kutoka kwa wataalamu ama waalimu wa mambo mbalimbali. Ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ikilenga kuongeza maarifa na kuwasaidia katika maisha yao.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya darasa wameketi kwenye madawati. Juu ya meza zao kukiwa na madaftari na vitabu, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwaelekeza jambo lililopo kwenye karatasi nyeupe aliyoishika mkononi.

Mwanaume mmoja ameketi katikati ya wanawake wawili, huku akiwa na kompyuta mpakato kwa ajili ya kuwaelekeza na kuwafundisha wanawake hao walioketi pembeni yake. Kando ya kompyuta hiyo kuna vitabu, ikiashiria kuwa wako katika mafunzo ya jambo fulani.

Kundi la kina mama walioketi kwenye madawati, ndani ya darasa wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwafundisha maneno malahisi ya lugha ya kiingeleza, ikiashilia upatikanaji wa elimu kwa watu wazima.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wamketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ndani ya darasa kubwa na la kisasa, wakiwa wanafanya mtihani kupima uelewa wao juu ya mambo waliyofundishwa darasani na walimu wao.

Kundi la watu wazima, wanaume kwa wanawake, wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa na mbao ndani ya darasa safi na la kisasa, wakimsikiliza kwa mwakini mwalimu, huku baadhi yao wakiwa na kalamu pamoja na madaftari kwa ajili ya kunukuu kile wanachofundishwa.

Wanaume wawili wameketi sehemu yenye utulivu huku juu ya meza yao kukiwa na kitabu pamoja na kompyuta mpakato. Mmoja akimwelekeza mwenzake maarifa mbalimbali yanayopatikana kutoka kwenye kitabu hiko, ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima.

Ndani ya darasa, mwanamke mmoja wa Kimasai aliyevalia mavazi ya kitamaduni amesimama mbele ya ubao mweusi akijifunza irabu mbalimbali zilizondikwa kwa chaki katika ubao mweusi, ikishiria elimu inayotolewa kwa watu wazima.

Kundi la vijana wanaume kwa wanawake wameketi sehemu ya nje kwenye viti kwa umbo la duara, wakijadili jambo fulani; huku baadhi yao wakiwa na madaftari kwa ajili ya kuandika ama kurejelea yale ambayo wameyaandika ili kuweza kuongeza maarifa kwa pamoja.

Watu wazima wakiwa ndani ya darasa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa na mbao, huku juu ya madawati hayo kukiwa na madaftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kunukuu kile kinachofundishwa na mwalimu. Mandhari hii inaashiria ni sehemu ya upatikaji wa elimu kwa ajili ya watu wazima.

Kundi la watu wazima waliosimama darasani, wanamsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele. Akitoa maelekezo juu ya mambo mbalimbali. Ikiashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima watatu wameketi kwa karibu huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari pamoja na kalamu wanazotumia kuandika huku pembeni yao kukiwa na rafu iliyojaa vitabu kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kujisomea.

Kundi la watu wazima wameketi kwa muundo wa duara ndani ya darasa ikiashiria wanafanya majadiliano juu ya mambo wanayojifunza darasani hapo. Mmoja wa wanafunzi hao aliyeketi katikati ameshika karatasi nyeupe na kalamu kwa ajili ya kunukuu yale wanayojifunza kutoka kwenye majadiliano hayo.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wameketi na baadhi yao wamesimama katika eneo la nje lenye miti pamoja na kivuli kwa umbo la duara, ikiashiria ni mkutano mahususi kwa ajili ya kujadili na kujifunza. Ikiashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na kwa watu wazima katika Kijiji hicho.

Ndani ya darasa kubwa na la kisasa lililopangwa vizuri, kuna kundi la watu wazima wameketi wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha mbele yao, huku juu ya meza zao wakiwa na karatasi, kalamu na madaftari, kwa ajili ya kuandika kile wanachojifunza kutoka kwa mwalimu wao, ikiashiria upatikanaji ama utolewaji wa huduma za elimu kwa watu wazima.

Wanawake wawili wa rika tofauti wakiwa wameketi, huku mmoja aliyevalia fulana ya rangi ya bluu ameshika kitabu, na pembezoni mwake mwanamke mwenzake anamuelekeza jambo fulani kutoka kwenye kitabu alichokishika.

Wanafunzi watu wazima wawili wakiwa wanawake na mmoja wake mwanaume wameketi wakizunguka huku juu ya meza kukiwa na madaftari na vitabu akielezea namna wanavyosoma na kujadili ili kuweza kuongeza uelewa wao nyuma yao kuna mandhari nzuri yenye rangi ya kijani.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake waliovalia makoti ya rangi ya bluu wameketi sehemu ya nje yenye uwazi mkubwa wakiwa wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele akiandika kwenye karatasi kubwa nyeupe.

Ndani ya darasa kuna watu wazima walioketi kwenye madawati pamoja na viti; wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao na kuandika yale aliyoyaandika kwenye ubao mweupe, ikiashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima katika jamii hiyo.